Mashine ya kiautomatiki imesimikwa mahali pa wazi au ndani ya jengo ikiwa na kioo, pamoja na sehemu ya kuwekea kadi inayotumika na watu kutoa au kuweka pesa kwa njia ya elektroniki kwa urahisi na usalama.

Mashine maalumu kwa ajili ya kufanyia miamala ya kifedha ikiwa inatumia mfumo wa kiautomatiki na hivyo kusaidia wateja kutumia mashine hizo badala ya kuingia ndani kwenye benki, pia ni njia ya haraka inayosaidia kuimarisha miamala hiyo ya kifedha pasipo kutumia njia zilizo ngumu.

Mashine ya ki automatiki kwa ajili ya kufanyia miamala ya kifedha, iliyopo katika sehemu ya wazi na kusaidia umma kupata huduma hizo kwa urahisi bila kuingia ndani ya benki. Ikiwa ni njia ya haraka katika kukamilisha shughuli mbalimbali za kiuchumi kupitia miamala ya fedha inayofanyika kwa njia ya kielektroniki.

Mwanamke aliyesimama mbele yashine maalumu ya kutoa pesa au kufanya miamala, akiashiria matumizi ya huduma za kifedha za kielekitroniki katika maeneo ya taasisi za kifedha zijulikanazo kama benki.

Watu wanne wamesimama wakiwa wameshika bendera kwa mikono yao huku nyuma kukiwa na mabango ya benki, hali inayoashiria shughuli rasmi au tukio maalumu linalohusisha taasisi za kifedha.

Sehemu ya baa inayoonekana ikiwa safi na ya kisasa huku rafu zimepangwa vizuri zikiwa na chupa mbalimbali za vinywaji, vinavyoashiria huduma ya vinywaji baridi na vileo kwa wateja wanaotembelea eneo hilo.

Mwanaume mmoja aliyesimama akishangilia, huku ameshika chupa mkononi katika sehemu ya burudani ikiashiria hali ya furaha, na kusherehesha kwenye eneo la watu waliyokusanyika kwa ajili ya starehe.

Chupa za bia zilizowekwa mezani kwa mpangilio mzuri zikionesha mazingira ya kibiashara ambapo wateja wanapata vinywaji baridi katika sehemu ya starehe na kuburudika, pia ikiwasaidia wamiliki wa sehemu hizo za starehe kujikwamua kiuchumi.

Sehemu ya baa iliyopambwa kwa taa zenye rangi laini, mapambo ya kisasa na viti vizuri vilivyopangwa kwa ustadi, hali inayovutia wateja na kuifanya baa hiyo kuwa mahali pa burudani na mapumziko yenye mvuto wa kipekee

Wanawake wamesimama pamoja wakisherekea kwa furaha ndani ya sehemu ya baa, wanafurahia wakati wao wa starehe na burudani kwa pamoja huku wakiwa wameshika vyupa vyenye vinywaji mbalimbali, wamezungukwa na meza zilizopangwa vyupa vyenye vilevi na vinywaji baridi.

Sehemu ya burudani ya watu wazima ikiwa na mapambo ya kisasa, taa zenye mwanga wa kuvutia, viti vya kistarehe na rafu zenye chupa za vinywaji mbalimbali, ikiwa kivutio kikubwa kwa wateja wa starehe wakati wa usiku.

Gari la kisasa lenye kampuni ya chapa ya toyota, lililowekwa katika eneo la maonyesho kwaajili ya kuvutia wateja wanaokuja kwa manunuzi ya magari mbalimbali, ikiwa ni kwaajili ya shughuli mbalimbali za kibiashara au kwa matumizi binafsi.

Mteja amesimama na gari safi akipokea maelekezo kutoka kwa mnunuzi

Magari mbalimbali yenye rangi nyeupe yaliyopangwa katika eneo la maonyesho kwa ajili ya biashara ya kuuza magari na hivyo kuwavutia wateja mbalimbali wanaokuja kwa ajili ya manunuzi kwa matumizi ya kibiashara au binafsi.

Sehemu ya mbele ndani ya gari inaonyesha dashbodi, usukani na kioo cha kidigitali na vitufe vya kudhibiti mfumo wa gari, ikionyesha ubunifu wa kisasa unaovutia wateja katika maduka ya kununua vyombo hivyo vya usafiri.

Gri limefunguliwa milango ya mbele ndani yake kuna makochi mapya yaliyofunikwa kwa mifuko ya nailoni yakiwa bado safi na hayajatumika, hali hii inaonyesha kuwa ni gari jipya likiwa tayari kuuzwa kwa mteja.

Magari yaliyopangwa kwa utaratibu maalum ndani ya jengo lenye uwazi yakiwa hayana namba za usajili na hivyo kuashiria kuwa yapo katika mauzo, sehemu hii ikiwa ni ya maonyesho kwa ajili ya kuwavutia wateja wanaokuja kununua vyombo hivyo vya usafiri kwa matumizi ya biashara au binafsi.

Jokofu la kisasa lenye muonekano ya bluu likiwa na mabango yenye picha ya ng'ombe, linalofanya kazi maalum ya kuchakata maziwa na kuuza kwa kutumia mfumo wa kuweka pesa hivyo kuwawezesha wateja kujihudumia wenyewe pasipo kuhitaji msaada wa muuzaji.

Jokofu la kisasa lenye muonekano wa rangi ya bluu. wakichukua

Wateja walio simama kwa mpangilio wakisubiri huduma kwenye mashine ya otomatiki yakutoa maziwa, Kila mmoja akiwa na chombo chake mkononi kwaajili ya kujaza maziwa safi na salama kwaajili ya matumizi ya nyumbani.

Jokofu la kisasa likiwa na mabango yenye rangi ya bluu pamoja na picha ya maziwa yanayomiminika. Linalofanya kazi ya kiotomatiki kwa kutumia mfumo wa kuweka pesa, na hivyo kumwezesha mteja kununua maziwa ya kiasi anayoyataka.

Jokofu maalumu linalotumika kutoa maziwa safi katika vyombo vya maziwa

Jokofu la kisasa lenye muonekano wa rangi ya bluu, likiwa na picha ya mtoto pamoja na maandishi yaliyoandikwa "maziwa safi", linalofanya kazi ya kuchakata na kuuza maziwa kwa kutumia mfumo wa kiautomatiki wa kuweka pesa.

Jokofu la kisasa lenye mwonekano wa rangi ya bluu, lililoandikwa "maziwa safi yenye ubora" likiwa na mabango yenye picha ya ng'ombe pamoja na maziwa yanayomwagika, linalotumia mfumo wa kiutomatiki wa kuweka pesa kwa ajili ya kununua maziwa, kutokana na kiasi cha malipo ulioweka.

Jokofu la kisasa, lenye muonekano wa rangi ya bluu, likiwa na mabango yenye picha ya ng'ombe, lililoandikwa maziwa yenye ubora, linalofanya kazi kwa mfumo wa kiautomatiki wa kuweka pesa na kutoa maziwa kulingana na kiwango ulichoweka, na hivyo kumsaidia mteja kujihudumia mwenyewe.

Jokofu la maziwa linalotunza maziwa katika hali ya ubaridi likiwa na mfumo wakiautomatiki wa kutoa maziwa, ambapo mteja kuweka kiasi cha fedha au kutumia kadi kisha kupokea maziwa kwenye chombo alichokuja nacho.

Wateja mbalimbali, waliosimama mbele ya duka la maziwa, wakiwa katika kusubiria huduma, wanayopata kutokana na duka hilo, lenye mashine ya kisasa, inayochakata maziwa na kuuza kwa kutumia mfumo wa kuweka pesa.

Duka la maziwa likiwa na mabango yaliyoandikwa maneno mbalimbali pamoja na picha zilizochorwa zinazopatikana katika duka hilo, ikiwa ni sehemu ya kujihudumia kupata maziwa yaliyosafi na bora na hivyo kuimarisha afya za watu kutokana na virutubisho vitokanavyo na bidhaa hizo za maziwa.

Jokofu la kisasa lenye muonekano wa rangi ya bluu, lililowekwa mabango yenye picha ya maziwa yanayomiminika, pamoja na ng'ombe, linalofanya kazi ya kuchakata na kuuza maziwa kwa kutumia mfumo wa kuweka pesa na hivyo kumsaidia mteja kujihudumia mwenyewe.

Eneo la uuzaji wa maziwa lililoandaliwa kwa usafi na utaratibu mzuri ndani ya duka. Ambapo wateja wanaweza kununua maziwa kwa urahisi kupitia mashine hiyo ya kisasa inayotolewa bidhaa moja kwa moja kwa kutumia njia rahasi za malipo ya kiotomatiki.

Mteja akiwa mbele ya jokofu la kisasa la maziwa anafungua mashine maalumu ya kiautomatiki kwa ajili ya kuweka pesa ili ahudumiwe kulingana na kiwango alichokiweka kwenye mashine hiyo. Ikiwa ni sehemu ya utaratibu mzuri wa kumwezesha mteja kuhudumiwa kwa haraka.

Jokofu la kisasa lenye muonekano wa rangi ya bluu likiwa na picha ya maziwa yanayomiminika pamoja na ng'ombe lililoandikwa "maziwa safi", linalofanya kazi kwa mfumo wa kiotomatiki wa kuweka pesa na kupata kiwango cha maziwa unayoyataka.

Duka la maziwa likiwa na muuzaji aliyezungukwa na vyupa mbalimbali zenye bidhaa tofauti zitokanazo na maziwa ikiwemo jibini, mtindi pamoja na maziwa safi ikiwa sehemu ya kuwapa nafasi wateja wanaokuja kununua bidhaa hizo kwa ajili ya matumizi yao ya kila siku.

Jokofu la kisasa lilipo ndani ya duka la kisasa, machine ina lenga kutoa huduma bora kwa wateja.

Duka la maziwa likiwa limewekwa mabango yenye maandishi mbalimbali yaliyoandikwa "maziwa safi",pamoja na picha za ng’ombe, ili kuashiria bidhaa na maelekezo mbalimbali yanayopatikana katika huduma zinazotolewa kwenye duka hilo, huku chombo cha plastiki kikiwa kimejaa maziwa kimewekwa mezani kwa ajili ya kuwavutia wateja mbalimbali.

Jokofu la kisasa lenye muonekano wa rangi ya bluu, lililopo katika duka la bidhaa za maziwa, linalofanya kazi kwa mfumo wa kiautomatiki ikiwa ni kuweka pesa na kuchukua kiasi cha maziwa kulingana na kiwango ulichoweka.

Mwanamke amesimama mbele ya rafu yenye chupa za maziwa ya aina mbalimbali, akichagua kwa uangalifu bidhaa anayotaka kununua ndani ya duka la kisasa la mazao ya maziwa, na hivyo kuchukua chupa ambayo ameipenda kwa ajili ya kujiburudisha.

Duka la kisasa la kuuza maziwa likiwa na bango lenye picha ya ng'ombe pamoja na maelekezo mengine linalotumia mfumo wa mashine maalum ya kiautomatiki inayowezesha mteja kuweka pesa na kuchukua kiasi cha maziwa anayotaka kulingana na kiwango cha pesa aliyoweka katika mashine hiyo.

Jokofu la kisasa kwa ajili ya kuuza maziwa, linalotumia mfumo wa kiautomatiki wa kuweka pesa ili kupata huduma hiyo. Mteja anaweka pesa ya kiwango fulani na hivyo kupata kiasi cha maziwa kulingana na kiasi alichokiweka cha pesa.

Wateja watatu waliosimama na kupita mbele ya duka la maziwa, wawili wakiwa wanasubiri kununua bidhaa mbalimbali katika eneo hilo linaloonekana kuwa safi na limepangiliwa vizuri, likiwa na mabango yanayoonyesha aina ya amaziwa pamoja na bidhaa zake zinazopatikana hapo.

Jokofu la kisasa likiwa na mabango ya picha ya maziwa yanayomiminika pamoja na picha ya ng'ombe, lililofanya kazi ya kuchakata maziwa na kuuza kwa kutumia mfumo wa kiautomatiki kwa kuweza pesa, na hivyo kumuwezesha mteja kujihudumia mwenyewe.

Wateja mbalimbali wakiwa mbele ya duka la maziwa lililoandikwa maziwa safi, wakiwa wameshika mifuko mbalimbali inayotumika kuwekwa maziwa hayo kwa ajili ya kupata huduma na hivyo kuimarisha afya zao.

Jokofu kubwa la kisasa lililosheheni bidhaa mbalimbali za maziwa, ikiwemo; siagi, jibini, maziwa ya mtindi, pamoja na maziwa safi. Ikiwarahisishia wateja wanaokuja kwa ajili ya kuchukua au kununua bidhaa hizo kuchagua kwa urahisi, na hivyo kuburudika kwa mahitaji yao ya kila siku.

Jokofu la kisasa likiwa na mabango yenye picha ya ng’ombe linalofanya kazi ya kuchakata maziwa, na kutumia mfumo wa kiotematiki wa kuweka pesa ili kujihudumia mwenyewe, na hivyo kuwasaidia wateja kupata huduma za maziwa kwa haraka.

Mteja aliyesimama mbele ya duka, likiwa na maandishi yanayoelekeza kuhusiana na bidhaa zinazopatikana hapo. Duka hilo likiwa ni sehemu ya kupata huduma mbalimbali za maziwa, pamoja na bidhaa zinazotokana na maziwa. Amesimama akisubiri kuhudumiwa, kutoka kwa muuzaji aliyopo ndani ya duka hilo.

Duka la kisasa kwa ajili ya kuuza maziwa likiwa na mabango mbalimbali yaliyowekwa picha ya ng'ombe, linalotumia mfumo wa mashine ya kiautomatiki wa kuweka pesa na kujihudumia maziwa kulingana na kiwango cha pesa ulichoweka.

Mteja anaingia kwenye duka la maziwa akitafuta bidhaa za maziwa kama vile: mtindi, jibini na maziwa safi. Huku duka likiwa na rafu zenye bidhaa mbalimbali za maziwa, zikionekana vizuri kutoka sehemu ya ndani.

Wateja mbalimbali waliosimama kwa mpangilio mbele ya duka la maziwa wakisubiri kuhudumiwa. Jambo linaloonyesha mahitaji ya bidhaa za maziwa na utaratibu wa huduma bora kwa wateja hao waliopo katika eneo hilo.

Majokofu ya kisasa yaliyopangwa ndani ya chumba maalumu, yakiwa ni kwa ajili ya kuuza maziwa yanayotumia mfumo wakiautomatiki wa kuwekwa pesa kwa ajili ya kupata huduma hiyo kutokana na kuwango ulichokiweka; hivyo ikimsaidia mteja kujihudumia mwenyewe pasipo kuwepo kwa muuzaji.

Meza iliyotengenezwa kwa ubunifu wa hali ya juu ikiwa na miguu yenye chuma, imewekwa sehemu ya wazi kwa ajili ya maonyesho ya wateja mbalimbali wanaokuja kununua kwa matumizi ya ofisi, ikiwa ni sehemu ya biashara zinazowezesha mafundi salemara kujikwamua kiuchumi.

Duka kubwa la kisasa lililojaa samani mbalimbali kama vile makochi ya sofa, meza pamoja na makabati vikiwa vimepangwa kwa kuvutia, ndani ya jengo lililopangiliwa vizuri kwa ajili ya biashara ya vifaa vya nyumbani pamoja na ofisini.

Wafanyabiashara wa samani wamepanga viti na meza za kisasa katika eneo la wazi lililopo karibu na karakana yao, zikitengenezwa kwa mbao na zikiwa zimepangwa kwa kuvutia, ili kuwaita wateja wanaokuja kwa ajili ya manunuzi ya samani.

Ndani ya duka kubwa la kisasa la samani, kuna mkusanyiko mkubwa wa viti mbalimbali vya sofa pamoja na vitanda. Vikiwa vimepangwa kwa mpangilio mzuri na kuonesha aina na mitindo mbalimbali ya kisasa inayopatikana kwa wateja.

Samani za kisasa zilizotengenezwa kwa ufanisi mkubwa ikiwemo kabati pamoja na meza na mbao huku makochi yaliyochanganywa kwa viti na sofa yakiwa yamewekwa katika eneo la wazi na kuwavutia wateja wanaokuja katika manunuzi ya thamani kwa ajili ya makazi yao.

Makochi ya sofa yaliyotengenezwa kwa muundo wa kisasa, huku mito yenye nakshinakshi ikiwa imewekwa juu yake, katika eneo la wazi lililopo pembeni ya barabara kubwa, kwa ajili ya kuwavutia wateja mbalimbali wanaopita kwa miguu au ndani ya vyombo vya usafiri, kuja kununua samani hizo kwa matumizi yao kwa ajili ya ofisini au katika biashara.

Makochi ya sofa, meza pamoja na viti huku na magodoro vilivyowekwa katika sehemu ya wazi ya maonyesho ya biashara za samani, na hivyo kuwavutia wateja wanaokuja kuchukua bidhaa hizo kwa ajili ya matumizi ya nyumbani.

Makochi ya kisasa yenye mvuto ya kipekee na seti za meza ya chakula zilizopangwa kwa mtindo wa kuvutia kwenye sehemu ya biashara ya samani. Vikionyesha ubora na ubunifu wa kisasa unaolenga kuvutia wateja.

Kochi la kisasa lililotengenezwa kwa muundo wa starehe, likiundwa kwa mbao imara na za kuvutia, huku mito ya aina ya sofa ikiwekwa katikati lililopo katika sehemu ya maonyesho ya biashara, na hivyo kuwavutia wateja wanaotaka samani kwa ajili ya matumizi ya starehe katika ofisi au makazi yao.

Samani za kisasa ikiwemo makochi ya sofa, meza za mbao pamoja na rafu zilizotengenezwa kwa ubunifu, zikiwa zimewekwa katika eneo la maonyesho ya biashara kwa ajili ya kuvutia wateja mbalimbali wanaokuja kununua bidhaa hizo kwa ajili ya matumizi ya kiofisi au kwenye makazi yao.

Mwanaume aliyekaa kwenye sofa zilizotengenezwa kwa ustadi mkubwa katika eneo lenye ukuta na paa ya mabati, ikiwa sehemu ya maonyesho ya samani ya kisasa zinazouzwa kwa wateja mbalimbali wanaohitaji kupendezesha makazi yao.

Duka la kisasa la samani, lililojaa aina mbalimbali za vifaa vya nyumbani kama makochi, viti ,meza na makabati, vyote vikiwa vimepangwa kwa mpangilio wa kuvutia, na mazingira safi yenye mwanga wa kutosha kwa ajili ya wateja.

Ndani ya duka la samani kuna makochi ya kisasa ya sofa yaliyopangwa kwa mpangilio mzuri likiwa na mito yenye rangi mbalimbali na hivyo kusaidia kuwavutia wateja wanaokuja kununua samani hizo kwa ajili ya mapambo nyumbani kwao au sehemu za ofisini.

Duka la samani lililojaa makochi ya kisasa ya sofa pamoja na samani nyingine kama meza, viti na mkabati vyote vikiwa vimepangiliwa kwa mpangilio mzuri na kuvutia wateja, wanaotafuta vifaa vya ubora wa juu kwa matumizi ya nyumbani au ofisini.

Makochi ya sofa pamoja na meza za mbao, zilizotengenezwa kwa ustadi mkubwa na kuwekwa katika eneo la maonyesho, kwa ajili ya kuwavutia wateja mbalimbali wanaokuja kununua samani hizo kwa matumizi ya nyumbani au ofisini.

Chumba kilichopambwa kwa kitanda cha kisasa chenye mashuka safi thamani maridadi kama meza ndogo ya pembeni, kioo na taa za kupendeza zikionyesha kimeandaliwa kwa ajili ya mapumziko ya wageni wa utulivu na starehe.

Eneo la hoteli yenye bango la orodha ya chakula linaloonyesha huduma za upishi zinazotolewa kwa wateja, bango hilo hurahisisha wateja kuchagua aina ya chakula wanachokitaka kabla ya kuagiza huku likiwa sehemu ya kuvutia wateja na kuimarisha utaratibu wa utoaji huduma bora na kwa haraka.

Mteja na mnunuzi wamesimama ndani ya duka la kienyeji, wakifanya mazungumzo kuhusu bidhaa mbalimbali zinazouzwa, wakishirikiana kuhakikisha ununuzi unafanyika kwa usawa na kuridhisha pande zote mbili.

Mwanamke akimuuzia mteja mwingine wa kike, mbogamboga zilizowekwa kwenye mfuko, nyuma yao kukiwa kuna kibanda kilichosheheni matunda pamoja na mbogamboga kama vile; mboga za majani, ndizi, pamoja na nyanya, ikiwa ni sehemu ya soko la wazi wanamofanyia biashara, kwa ajili ya kuongeza kipato chao cha Familia.

Eneo la soko la wazi likiwa na pilikapilika nyingi, huku wauzaji wakiwa wamekaa chini ya nyavuli wamezungukwa na mazao mbalimbali, ikiwemo matunda na mbogamboga kama vile maembe ,ndizi pamoja na nyanya wateja wakipita kununua bidhaa hizo zinazowavutia kwa ajili ya matumizi yao ya kila siku.

Katika duka pazia na mazulia yamewekwa kwa uzuri ndani yakiongeza mvuto na mandhari ya ndani ya eneo la biashara. Hii inasaidia kuweka mazingira mazuri na yakuvutia kwa wateja wakati wa kufanya manunuzi.

Eneo la soko la wazi likiwa na rafu na meza zilizopangiliwa kwa mpangilio wa biashara, ambapo wauzaji na wanunuzi wanashirikiana kwa shauku kuuza na kununua bidha mbalimbali kama mbogamboga, vyakula na bidhaa za kila siku katika mazingira yenye pilikapilika na shughuli nyingi.

Mwanamke aliyekaa katika soko la wazi akiwa amezungukwa na vyombo mbalimbali vilivyojaa bidhaa kama vile nyanya, pilipili, chumvi, njegere pamoja na mazao mengine kama mbogamboga. Ikiwa ni sehemu yenye pilikapilika nyingi kwa ajili ya watu kutafuta riziki yao ya kila siku.

Wanawake walioko katika soko la wazi, wamekaa chini kwenye mabao au viti, wakiwa wamezungukwa na matenga yaliyojaa nyanya nyekundu zilizokomaa, huku wengine wakipanga bidhaa zao kwa utaratibu wakisubiri wateja.

Eneo la soko la wazi likiwa na pilikapilika nyingi, wauzaji wameketi chini ya miamvuli au vibanda, wakiwa wamezungukwa na magunia makubwa ya mchele yaliyopangwa kwa mzunguko, wakihudumia wateja wanaofika kununua kwa vipimo tofauti.

Eneo la soko la wazi likiwa na pilikapilika nyingi, huku sehemu za chini mazao mbalimbali yakiwemo mbogamboga, nyanya, nazi pamoja na matunda mengineyo yamezagaa, na wauzaji wakiwa wamezungukwa na wateja mbalimbali katika shughuli za kuuziana na kununua kwa ajili ya kujikwamua kiuchumi.

Rafu zilizopangwa nguo za kike katika eneo la sokoni. watu mbalimbali wakipita, nakuchagua nguo hizo kwa kuangali rangi pamoja na mitindo, ikiwa ni sehemu ya manunuzi ya kila siku, kwa ajili ya mavazi katika sehemu maalumu au kwa shughuli mbalimbali za kijamii.

Mwanamke akiwa ni muuzaji wa mbogamboga pamoja na matunda akifanya shughuli hyo ili kujipatia fedha na kujikwamua kiuchumi

Wauzaji waliopo katika eneo la soko la wazi, wakizungukwa na meza zilizosheheni matunda, ikiwemo; ndizi, machungwa pamoja na mapapai. Ikiwa ni sehemu ya biashara zao za kila siku zinazowaingizia kipato.

Mwanamke aliyeketi ofisini akitumia kompyuta kwa makini, akifanya kazi za usimamizi wa mikopo au shughuli nyingine za kifedha, katika taasisi ndogo ya huduma za kifedha, ikilenga kusaidia wateja wake kupata msaada wa kifedha kwa urahisi.

Kifaa maalum kinachotumika kutekeleza huduma za kifedha kwa njia ya simu mikononi, ambapo watu wanaweza kulipia huduma au kununua bidhaa kwa kutumia simu zao bila kutumia pesa taslimu. Ikirahisisha miamala ya kifedha kwa haraka na njia salama.

Mteja amesimama mbele ya bango la "M-pesa" akiwa ameishika simu mkononi. Ishara ya kuwa katika mchakato wa kutumia au kupokea fedha kwa njia ya huduma ya kielektroniki ya kifedha inayotegemea mtandao wa simu.

Kifaa maalumu kilichoshikwa kinachotumika kufanyia miamala ya kifedha kwa njia ya kielektroniki kama vile simu. Ikitumia kadi kurahisisha miamala hiyo na hivyo kufanya mchakato mzima wa biashara kuwa rahisi kwa kutumia njia salama za kufanyia malipo kwa njia ya simu.

Ghorofa la kisasa lenye madirisha ya vioo, likiwa na rangi ya kuvutiwa, limewekwa bango linalotangaza kuwa ghorofa hilo linauzwa, ikiwa ni sehemu ya biashara ya mali zisizohamishika katika maeneo ya miji.

Ghorofa kubwa la muundo wa kisasa lililojengwa katika eneo la mji. Likionyesha makazi au ofisi za watu zinazotumika katika shughuli mbalimbali za biashara katika eneo hilo la mali isiyohamishika.

Nyumba ya kisasa yenye muundo maridadi na madirisha makubwa ya vioo, imejengwa kwa kutumia vifaa vya kisasa ikiwa na mazingira yaliyozungukwa na majani, huku ikileta mandhari ya kipekee inayozunguka eneo hilo la makazi yasiyohamishika.

Majengo ya kisasa, yanaendelea kujengwa kwa mbinu za kisasa, na vifaa imara, yakiwa na muundo wa kipekee unaovutia, yanayolenga kutoa makazi bora na ya kisasa kwa watu mbalimbali, haya ni sehemu ya makazi au biashara zinazochangia maendeleo ya mjini na ustawi wa jamii.

Nyumba yenye bango imewekwa likitangazwa kuwa inauzwa ikiwa katika eneo lenye mandhari ya makazi, ambapo mnunuzi anaweza kuipata kwa ajili ya matumizi ya kuishi au biashara ya sehemu hiyo ya mali isiyo hamishika.

Maghorofa ya kisasa yaliyojengwa kwa mtindo wa kupangiliwa, yakionyesha usanifu wa ujenzi imara, yakiwa ni sehemu ya mjini yanye miundombinu ya kisasa, na rafiki kwa makazi ya watu yasiyohamishika.

Midoli imevalishwa suti safi, ikiwa imesimama kwa mpangilio mzuri ndani ya duka kubwa la nguo, ikionyesha mavazi ya kisasa yanayopatikana kwa wateja wanaotafuta mitindo ya kitaalamu na hadhi ya juu katika maeneo ya maduka ya biashara.

Rafu iliyopangwa nguo za kike za watoto zenye rangi mbalimbali na za kuvutia, pamoja na viatu vilivyowekwa katika rafu hiyo, ikiwa ni sehemu ya kuwavutia wateja wanaotembea katika maduka haya ya biashara makubwa, kwa ajili ya kununua kutokana na mahitaji yao, kulingana na miundo pamoja na rangi mbalimbali.

Makoti ya suti na nguo mbalimbali zimepangwa kwa mpangilio mzuri, kwenye rafu za kisasa kwenye jengo la kibiashara, zikiakisi hali ya usafi na urahisi kwa wanunuzi kuchagua mavazi wanayo yapendelea katika shughuli rasmi na za kawaida.

Mikoba mbalimbali yenye rangi na miundo tofauti imewekwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu ndani ya jengo la kibiashara, likiwavutia wanunuzi kwa muonekano wa kisasa na urahisi wa kuchagua bidhaa wanazozitaka.

Duka kubwa la biashara lenye bidhaa mbalimbali zikiwa zimepangwa vizuri ndani ya majokofu, likiwa na bidhaa kama vile; vyakula, vinywaji na nyinginezo za kuhifadhiwa kwa ubaridi ili kuhakikisha ubora na usafi kwa wateja wake.

Duka la kisasa la nguo likiwa na rafu zilizopangwa kwa mpangilio mzuri, zikiwa zimejaa mashati pamoja na suruali zilizowekwa kwenye midoli pia magauni na mavazi mengine ya kisasa, huku taa zenye mwanga hafifu zikitoa muonekano wa kuvutia kwa wateja wanaozunguka ndani ya soko hilo la biashara.

Rafu zimejaa nguo za aina mbalimbali huku wateja wakichagua kwa umakini, mavazi wanayo yapenda. Hali inayoonesha shughuli za ununuzi inayofanyika ndani ya maduka makubwa ya kisasa, kwa ajili ya biashara.

Vifaa mbalimbali vya mapishi vilivyopangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya soko la kisasa, vinavyopatikana kwa urahisi kwa wateja vikijumuisha masufuria sahani pamoja na majiko vinavyotumika katika maandalizi ya chakula nyumbani.

Rafu zilizopangwa bidhaa mbalimbali ndani ya soko kubwa la kisasa, likiwa na mazingira yaliyo tulivu na ya kuvutia, kwa ajili ya kuwashawishi wateja wanaoingia katika duka hilo, na kuwapa uraisi wa kuchagua bidhaa zao, kwa ajili ya matumizi yao ya kila siku.

Rafu zilizowekwa kwa mpangilio maalumu, zikiwa zimesheheni vyumba vya mafuta ya kupikia katika jumba kubwa la soko la kisasa. Lenye taka za mvuto na mazingira yaliosafi kwa ajili ya kuwavutia wateja wanaokuja kwa wanunuzi katika eneo hilo.

Mteja mmoja yuko ndani ya duka kubwa la kisasa, akitazama bidhaa mbalimbali zilizo kwenye rafu zilizo jaa vyakula, vifaa vya matumizi pamoja na bidhaa nyingine, akiwa katika harakati za kufanya manunuzi.

Nguzo ndefu zilizopangwa vyupa mbalimbali zenye sabuni katika soko kubwa la kisasa lenye mandhari safi na ya kuvutia, ikiwa ni sehemu ya kuwasaidia wateja kuchagua kwa urahisi bidhaa hizo zilizopangiliwa vizuri kwa ajili ya mahitaji yao ya kila siku.

Rafu zilizopangwa kwa utaratibu maalumu, ndani ya duka kubwa la kisasa, zikiwa zimejaa bidhaa mbalimbali kama viatu, ndala na nguo pamoja na bidhaa nyingine muhimu zinazotumiwa kila siku na wateja mbalimbali.

Rafu zilizopangwa kwa mpangilio ndani ya duka kubwa la kisasa likijumuisha nguo mbalimbali zenye rangi na miundo tofauti, zinazopatikana kwa wateja kwa njia rahisi katika mazingira safi ya manunuzi.

Eneo la soko la kisasa likiwa limejaa rafu nyingi za kuvutia zinazobeba bidhaa mbalimbali kama vile: chakula, vinywaji, vifaa vya nyumbani na bidhaa za kila siku. Wateja wanatembea kwa raha wakichagua bidhaa wanazotaka huku mwangaza mzuri na usafi ukiwa kivutio katika sehemu hii ya ununuzi.

Eneo kubwa la kisasa lenye rafu nyingi zilizopangwa kwa mpangilio mzuri zikiwa na bidhaa mbalimbali za chakula, vinywaji, vifaa vya nyumbani na bidhaa nyingine muhimu; wateja wakiwa huru kutembea na kuchagua bidhaa katika soko hilo.

Sehemu ya malipo ambapo ni eneo liloandaliwa kwa manunuzi ikiwa ni sehemu ya ya masoko

Rafu ndefu iliyopangiliwa kwa mpangilio maalumu ikiwa na bidhaa kama vile sabuni ndani ya soko kubwa la kisasa, huku wateja wakipita na vikapu vya matairi na hivyo kuwa rahisi kwa wao kuchagua bidhaa hizo kwa ajili ya mahitaji yao ya kila siku.

Wateja wakiwa wamesimama mbele ya rafu zilizosheheni bidhaa mbalimbali ikiwemo vyakula kama vile mikate na maandazi, wakipita katika sehemu hizo na kuchagua kwa urahisi kwani bidhaa hizo zilizopangwa kwenye rafu zinaonekana vizuri kutokana na mpangilio wa usafi katika soko hilo kubwa la kisasa.

Rafu za vinywaji zilizo ndefu zikiwa zimewekwa kwa mpangilio maalumu, ndani ya soko la kisasa na hivyo kuwawezesha wateja wanaopita katika duka hilo, kuchagua kwa urahisi bidhaa hizo zinazoonekana na kupatikana kwa urahisi kabisa.